Vyombo vikubwa vya chupa ya maziwa vinavyotumiwa kusafirisha maziwa na pikipiki zenye chupa hizo zimeambatana. Hii ni mfano wa usafirishaji wa maziwa kwa njia ya kawaida katika maeno ya kijijini.

Kipimo cha kiwango cha maziwa katika mtambo wa kusindikiza maziwa. Kipimo hiki kinaonyesha kiasi cha maziwa kilichopo kwenye bomba au chombo kilichounganishwa na mtambo hiyo wa kusindikiza maziwa ambao unaezakuwa katika kiwanda cha maziwa.

Watu wawili waliovaa kofia nyekundu wakichunja au kumwagilia maziwa katika chombo kikubwa cha chuma. Nambari inaashiria hii ni sehemu ya usindikaji au ukusanyi wa maziwa pengine katika kiwanda cha maziwa au kituo cha wakulima wa maziwa.

Kundi la watu walioketi na kusimama katikati ya mikungu mingi ya ndizi ikionyesha biashara ya ndizi sokoni au maeneo ya mauzo watu waliopo pichani wanaonekana wakipumzika au kuzungumza wakati wa kuzungukwa na mzigo mkubwa wa ndizi.

Maziwa yaliyochunjwa kwa kutumia chunjuo cha plastiki ya rangi ya kijani. Maziwa haya yamebaki kuwa katika hali ya unga au dondoo lenye rangi ya nyeupe yanayoashiria hatua ya au kusafisha maziwa au kuandaa bidhaa.

Mwanamume akiwa ndani ya maabara au chumba cha maabara, akiwa amevaa koti la maabara. Anashughulikia na vifaa vya maabara inaonekana anakamata chombo kirefu cha kupimia maji au kemikali huku mezani kuna vikombe vingi vilivyopangwa kwa mpangilio.

Magongo mengi ya ndizi zilizojikusanya pamoja. Ndizi hizi bado ni za rangi ya kijani na inaonekana kama zimeandaliwa kwa ajili ya kusafirishwa au kuuza picha. Inaonyesha wingi wa matunda haya ambayo ni chakula muhimu na biashara kubwa katika maeneo mengi ya Africa.

Kidole cha mtu kiiishikilia kipande cha ndizi mbivu kilichokatwa katikati. Ndizi hii inaonekana kuwa haijakamilika kuchuka kabisa ina rangi ya kijani na sehemu ya ndani inaonekana kuwa haijakauka.

Mahindi yaliyomo yanaonekana yamekauka kabisa. Majani yake yamegeuka rangi kuwa ya kahawia na yameanguka kuelekea chini hali inayoashiria kuwa mmea hauna uai wa kutosha. Ukame ni mmoja kwasababu...

Shamba lenye miti ya ndizi ambapo kuna mifereji au matundu ya maji yaliyochimbwa ardhini karibu na misitu ya miti. Mifereji hii inasaidia kumwingilia au kuhifadhi unyunyevu wa maji kwa mimea hiyo.

Sehemu ya kisasa ya banda la ng'ombe ambapo ng'ombe wengi wamepangwa kando kando katika sehemu zilizo na fence la chuma. Banda hili lina paa la chuma lenye muundo wa mbao na sakafu yake ni ya mchanga au udongo.

Mchuzi au mtindi wa maziwa uliobondeka kwenye bakuli. Mtindi huu hutengenezwa kwa kuchanganya maziwa na bakteria au viini vinavyosababisha mchakato wa kuferment na hutumika kama chakula cha kijijini.

Mtu aliyevaa koti la blue lenye mistari nyeupe, suruali ya rangi ya kijivu na viatu vya mpira akisimama karibu na ng'ombe waliyofungwa kwenye fensi ya mbao. Ng'ombe waliyopo ni wenye manyoya ya rangi ya kahawia na nyeupe na wanashikiliwa katika eneo la wazi lenye majani.

Mtu aliyeegemea mti wa ndizi akiwa shambani, mti huo uliojaa vikundi vikubwa vya ndizi ikaonyesha mavuno mazuri. Picha inaashilia shughuli za kilimo na uzalishaji wa matunda hasa ndizi ambayo ni chakula muhimu na chanzo cha kipato.

Mfanyakazi aliyevaa koti la kazi la bluu, glavu na barakoa akihusika na shughuli ya kushughulikia mitungi ya maziwa. Anaonekana kuwa katika mazingira ya kiwanda au kituo cha ukusanyaji wa maziwa na anashughulikia na mitungi ya chuma.

Mtu akiwa anasukuma mfuko wa maziwa na kumwaga maziwa kwenye bakuli au chombo cha kuhifadhi maziwa. Nyuma kuna kopo ya maziwa yaliyopangiliwa safi na mstari wa miti na jengo la paa la nyuma katika mazingira ya nje.

Mkulima au muuzaji wa ndizi ambazo zimeanza kukomaa au kuonekana rangi ya njano na mabaka madogo meusi jambo ambalo ni kawaida kwa ndizi zilizokomaa. Hii inaweza kuwa soko la mtaani au sehemu ya mauzo ya bidhaa za kilimo.

Mashina ya mgomba yenye mzigo mkubwa na ndizi za kijani. Ndizi hizo zimepangwa kwa wingi na kwa mapangilio unaonyesha kuwa zimetayarishwa kwa ajili ya mauza au usafirishaji sokoni. Mandhari ya sakafu ni ya udongo au saruji.

Nyasi mingi yaliyobebwa na kuekwa katika gala au maeneo ya kuhifadhia. Nyasi hizi hutumika kama chakula kwa mifugo kama ngombe kondoo, mbuzi na wengine. Uhifadhi wa nyasi ni muhimu hasaa katika misimu ya ukame.

Mkungu wa ndizi ulio na ndizi za rangi tofauti kijani na jano. Hii inaweza kuashiria hatua tofauti za ukuaji wa ndizi ambapo ndizi kijani bado hazijakomaa na ndizi jano zinaonyesha kwamba zinaelekea kukomaa na zinaweza kuliwa.

Mikungu ya ndizi zikiwa zimepangiliwa vizuri sokoni au kwenye eneo la mauzo. Baadhi ya ndizi bado ni mbichi zikiwa na rangi ya kijani huku nyingine zikiwa zimeiva na kuwa na rangi ya manjano. Hii ni taswira ya shughuli ya biashara.

Mtoto mchanga au kijana mdogo akikamua ng'ombe maziwa moja kwa moja. Hili ni mojawapo ya mbinu ya kupata maziwa safi kutoka kwa ng'ombe kwa ajili ya matumizi ya kila siku au kuuza sokoni. Maziwa hayo yanaonekana ni safi.

Shamba la ndizi lenye mimea mindogo mindogo na miche ya ndizi iliyopandwa ikionyesha hatua za awali za kilimo cha ndizi. Sehemu hii inaashiria mazao yanayokomaa polepole kabla ya kuvunwa na inaonyeshwa juhudi za wakulima.

Mwanaume mmoja aliyesimama karibu na ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe, mwanaume huyu amevaa shati la rangi nyeupe, suruali ya jeans na viatu vya mpira vya rangi nyeupe, ng'ombe huyo ametiwa nyororo upande upande wa nyuma ili kumsimamia.

Ng'ombe walioko katika banda la maziwa wakiwa wamesimama karibu na kisima cha kunyweshea maji. Ng'ombe hawa ni wa aina ya maziwa na mandhari inaonyesha mazingira ya ufugaji wa kisasa ambapo ng'ombe wanapewa maji safi.

Akiwa amevaa suti ya kijani akifuga ng'ombe na kunyonyesha ng'ombe kubwa akiwa kwenye banda la mifugo mtu huyo anaonekana akifanya kazi ya kunyonyesha ng'ombe na mkono.

Ng'ombe kadhaa wa maziwa wakiwa kwenye banda la kisasa la miguo. Ng'ombe hao ni wa rangi nyeusi na nyeupe na wanaonekana wakila chakula kilichowekwa kwenye hodi ya kulishia. Bando hilo lina paa ya kuzuia mvua na jua likiwa na miundombinu ya chuma.

Banda la sasa la mfugo hasa ng,ombe ya maziwa ndani ya banda hilo kuna watu wawili wanaotembea katika ya ng'ombe waliopangwa huko kwenye zizi kwa utaratibu wakionekana kuwa wanakagua.

Shamba lenye udongo mwekundu na miti mbalimbali ya mboga na matunda ikiwemo mihogo, ndizi, na mimea mingine. Mazingira haya ni ya kijani kibichi na anga ni wazi na yenye mawingu madogo mepesi. Hii ni mandhari ya kawaida ya shamba la kilimo.

Mtu aliyevaa koti la blue lenye mistari nyeupe, suruali ya rangi ya kijivu na viatu vya mpira vya rangi ya kijani kibichi akisimama karibu na ng'ombe wakiofungwa kwenye fence ya mbao. Fence hiyo inaonekana kuwa ya kawaida ya mbao ndefu na ngumu.

Mchanganyiko wa maziwa yaliyoganda na mafuta ya maziwa yaliyotolewa juu. Hii ni sehemu ya mchakato wa kutengeneza syagi au mafuta ya maziwa ambapo maziwa huwekwa kwenye sufuria au chombo na kisha hupelekwa hatua za kukandisha.

Watu kadhaa wakiwa mashinani kwenye mazingira ya kijijini wamezungukwa na mimea ya ndizi, na wanaonekana wakifanya shughuli fulani ya kijamii au kilimo. Mmoja wao ameshikilia au anapanda mche wa mmea huku wengine wakiwa karibu wakishiriki au kuangalia. Hii inaweza kuwa shughuli ya upandaji.

Vikapu vikubwa vya ndizi zilizopakiwa kwa wingi kwenye soko au sehemu ya biashara. Ndizi hizi ni chakula maarufu na chanzo cha nishati kwa watu wengi hasa katika maeneo ya Afrika Mashariki.

Mkungu wa ndizi zilizopo kwenye mmea wa ndizi zikiwa zimefunikwa kwa kofia ya plastiki ya rangi ya buluu, kufunika ndizi kwa plastiki ya mbinu inayotumika kulinda ndizi dhidi ya wadudu.

Watu wawili katika mazingira ya kijijini wakihusika na shughuli za maziwa. Mmoja anasimama na kuchukua maziwa kwenye chombo kikubwa cha aluminium huku mwingine akiwa amekaa kwenye pikipiki nyuma yake pengine akisubiri au kushughulikia biashara za maziwa.

Mkulima akiwa anavuna mahindi kwenye shamba lake. Mkulima huyo anaonekana mwenye furaha na mafanikio kutokana na mazao yake. Hii ni ishara ya uzalishaji wa chakula na umuhimu wa kilimo katika maisha ya watu wanaochuna.

Kundi la ng'ombe wa maziwa walioko kwenye eneo la malisho ya kijani kimbichi. Ng'ombe hao wenye rangi nyeusi na nyeupe wanaonekana wakila nyasi zilizoekwa mbele yao. Mandahri ya nyuma inaonyesha jengo la gala au banda la mifugo.

Shamba la ndizi lenye miti yenye majani makubwa na mabonde ya ndizi zenye rangi za kijani. Nji ya ardhini inaonekana katikati shambani ikielekeza upande wa mbele ya picha. Shamba linnaonekana kuwa na afya nzuri na mimie imara.

Shamba lenye mimea ya ndizi inayokuwa kwa wingi. Majani ya mimea hio ni mabichi na yenye afya, na ardhi inaonekana ya kufungwa vizuri. Mandhari inaashiria kilimo cha ndizi katika mazingira ya shambani.

Mwanamume aliyeketi mezani akiwa amevaa shati ya kijani yenye michoro ya mbao au mistari. Anaonekana akitabasamu huku akiwa ameshika ndizi mbili. Moja ikiwa imekomaa na nyingine ikiwa bado mbichi. Pembeni ya meza kuna rundo la ndizi mbichi na bakuli la blue .

Shamba kubwa ya ndizi ambayo inaonyesha kwamba ndizi bado haijaiva, mtu ambaye amevaa koti la blue na shati la blue na ambaye anaonekana kuwa ni mwenye shamba anaweka taa au camera ili kujua hali ya ndizi.

Shina la migomba yenye mikungu ya ndizi ambazo bado ni mbichi. Ndizi hizo zina rangi ya kijani kibichi ishara kwamba hazijakomaa. Majani ya magomba yanaonekana kuwa mabichi na yenye afya, yakitandaa juu na kuzunguka shina.

Kundi la watu waliovaa makoti meupe ya maabara wakiwa ndani ya chumba cha majaribio. Mtu mmoja aliyevaa fulana ya rangi ya waridi na kofia anawaelekeza wengine kwa kutumia kifaa kinacho elekezwa kwenye mashine ausehemu ya duara juu ya meza.

Shamba la migomba katika mstari wa mbele kuna nzao la ndizi ambazo ni mbichi zikiwa kwenye kichana kimoja kikubwa. Majani ya migomba yanaonekana kuwa na afya nzuri yakionyesha kuwa mimea hii inatuzwa vizuri.

Ndizi mingi ambazo zimepangwa kwa njia ya kufurahisha. Rangi ya ndizi ni majano au hudhurungi kuonyesha kwamba ina afya mzuri. Hii ndizi inatumika kupika chakula kama vile matoke.

Kikapu cha mviringo kilichotengenezwa kwa mikono kwa kutumia nyasi au mianzi kikiwa kimejaa unga mweupe, kikapu hicho kimewekwa juu ya uso wa ardhi au sakafu ya nje karibu na chombo cha plastiki cha rangi ya blue na ndoo ya chuma inayoweza kuwa kutumika kupima au kuhifadhi vyakula.

Wanawake wengi ambao wameshapika chakula sasa hivi wanapakua, wanapakua chakala ya aina inaonekana wali, mmoja ameshikilia sinia kubwa ambazo ndani yake kuna sinia zingine na sahani ndogo ndogo.

Ndizi ambayo imepandwa na inaonekana kwamba haina matunda kwa sababu labda imevunwa au haijafika umri wa kuzaa matunda ya ndizi. Nyuma yake kuna miti ambao ni ya rangi ya majani.

Kundi la watu waliovaa makoti meupe ya maabara wakiwa ndani ya chumba cha majaribio. Mtu mmoja aliyevaa fulana ya rangi ya waridi na kofia anawaonyesha kitu kwa kutumia kifaa kinachoelekeza kwenye mashine au sehemu ya duara mezani.

Maziwa yaliyo lalishwa yakichungwa kutumia cha neti, kwenye slelinia . Toto kuna mabaki meupe labda tindo la za kuji. Huyu upande wa kushikilia kuna birika au sufuria ndogo ina maji ya kijani au ya pambazuka.

Migomba yenye mashala makundi ya ndizi ambazo bado ni mbichi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa za aina ya ndizi ya kupika inajulikana kama ndizi matoke au ndizi kisukari lakini bado hazijakomaa. Migomba hiko katika hali nzuri ya ukuaji.

Mchakato wa kukamua maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamua. Kiungo cha mashine hiyo kimeunganishwa kwenye kiwele cha ng'ombe na kwa kutumia bomba la plastiki. Maziwa yanaelekezwa kwenye chombo cha kuhifadhi. Huu ni mfano wa teknolojia ya kisasa.

shina la mgomba lenye mkungu wa ndizi ambazo bado ni mbichi. Ndizi hizo zina rangi ya kijani kimbichi ishara kwamba hazijakomaa. Majani ya mgomba yanaonekana kuwa mambichi na yenye afya yakitandaa juu na kuzunguka shuna.

Shina la migomba yenye mikungu ya ndizi zilizokomaa lakini bado hazijavunwa. Ndizi hizo ni za kijani na zimejaa vizuri kuashiria afya ya mimea. Majani ya migomba yanazunguka mikungu hiyo yakitoa kivuli na kuonyesha mazingira ya kijani kibichi ya shambani.

Mwanaume aliyesimama karibu na mzigo mkubwa wa ndizi mabibu ambazo bado ni za kijani anaonekana yuko shambani ambapo miti ya migomba imejaa nyuma yake. Ndizi zimevunwa kwa wingi na zimepangwa kwa utaratibu kuonyesha mafanikio ya kilimo.

Zao la mahindi ambalo limeadhilika vibaya na wadudu katika katikati ya picha kuna ganda la mahindi lililoharibika likiwalimefunguka nakichafuliwa kwa rangi ya kahawia ishara ya uharibifu mkubwa. Majani ya mahindi yanayozunguka yanaonekana kuwa ya kijani.

Mikungu mingi ya ndizi mbichi za kupika ikiwa imewekwa ardhini juu ya majani au maganda ya ndizi. Ndizi hizo zina rangi ya kijani kibichi ishara kwamba bado hazijakomaa mikungu hiyo imepangwa kwa namna inaonyesha hiyo iko tayari kwa ajali ya kusafirishwa au kuuzwa.

Mikungu mingi ya ndizi ikiwa imewekwa kwenye eneo la shamba au sehemu ya kuvuniwa. Ndizi hizo bado ni mbichi zikiwa na rangi ya kimbichi na zinaonekana kuwa katika hali nzuri ishara ya mavuno bora.

Mhudumu wa afya au mtaalamu wa maabara akiwa katika chumba cha maabara. Amevaa mavazi ya kinga ikiwemo koti jeupe, glovu za rangi ya buluu, barakoa na kofia ya kuzuia uchafuzi wa mazingira. Anaonekana akifanya kazi ya kuchunguza au kuenda sampuli ya dawa.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe la maabara, kofia ya usafi na nguo za kiafrika akimiminia maziwa kutoka kwenye chombo cha chuma kikubwa hadi kwenye mitambo za usindikaji wa maziwa, anafanya kazi kwa umakini katika mazingira safi ya ndani.

Sufuria iliyojaa uji mweupe unaochemka jikoni. Juu ya sufuria kuna mwiko wa kuchotea ambao umejazwa na uji huo. Uji unaonekana kuwa wa mtama, mahindi au levia . Aina ya vinywaji vya asili vinavyopendwa sana katika jamiii nyingi kwa ajili ya kufungua kinywa.

Ndizi aina mingi ambayo wanawekwa au kupakiwa kwenye malori. Kuna lori moja ambayo color yake ni ya blue na ingine rangi yake ni ya hudhurungi. Mizigo zilizobeba ni za rangi za hudhurungi, kuonyesha zimeiva.

Watu wawili wakiwa wanachota au kumwaga kinywaji ndani ya sufuria kubwa iliyo juu ya sakafu ya vigaye. Mmoja ameva sketu nyekendu , blausi ya majano , na kofia ya bluu huku mwingine akiwa na suruali ya bluu na sweta jeusi.

Wanawake waliovaa mavazi ya usafi. Mavazi meupe kofia na barakoa wa kihusika katika usidikiaji wa maziwa ndani ya chumba cha usidikaji. Mmoja wao anashikilia kijiko na kumimia maziwa kutoka kwenye chungu kikubwa hadi kwenye chombo kidogo wakitumia kijiko na panel ya plastiki.